Ni katika shamba la mahindi. Mahindi yalio komaa zaidi. Mahindi yaliotoa mazao yanayoonekana kuwa mazao bora. Yanangoja kuvunwa. Rangi ya kijani katika mahindi imepotea, na zote ziko kwenye foleni moja kubwa yakikaribia kuvunwa.

Ni ndizi ndefu sana kwa nyakati hizi za kisasa. Ndizi hili liko katika mgomba wake bado, ingawa liko tayari kwa matumizi na limeanza kuiva sehemu nyingine. Limeekewa vifaa spesheli Ili kuikinga na mawimbi ya makali ya upepo.

Lori kubwa la kampuni la kubeba maziwa limesimama. Kando yake kuna wanaume watatu wanaopiga gumzo. Mmoja wao amevalia koti lake nyeupe mwingine wamevalia akiwa amevalia kofia. Kando yao kuna mmoja wa pikipiki amevalia ambaye anafunga maziwa kwenye pikipiki yake akiwa tayari kuondoka.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe. Mkulima amepanga ng'ombe wake wa kisasa huku wakiwa wanakula kwa mstari moja maalum. Ng'ombe hawa ni aina moja tu, ni wa aina ya kisasa. Limejengwa na kuzingirwa na vyuma ili kuzuia ng'ombe kutoka.

Mkulima aliyevalia nguo la rangi la samawati ako shambani mwake. Amefunga saa kwenye kiwiko. Anautazama mahindi wake kwa ukaribu. Mahindi iliyoharibiwa na wadudu. Karibu na mkono wake kuna mdudu mmoja ambaye anakula matawi ya mahindi.

Mkulima anakamua ng'ombe wake. Ng'ombe amesimama huku akifungwa miguu miwili pamoja. Chini kuna ndoo ambalo linateka maziwa. Mkulima amevalia nguo yake ya rangi ya kijani kibichi, huku akitazamia kazi yake kwa makini.

Ni katika jikoni. Mpishi anatayarisha ndizi yake. Ndizi yenyewe imekomaa na ni ndizi ya kupikwa ama kubanikwa. Ngozi ya ndizi ni ya rangi ya kijani na ndizi yenyewe ni rangi nyeupe. Kando yake kuna ndizi mengine imetapakaa chini sakafuni.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja katika shughuli ya kuvuna ndizi iliyokomaa. Mwanaume aliyesimama amevalia nguo ya rangi ya nyeusi huku mwingine akipiga magoti chini amevalia kanzu nyeusi na shati la rangi ya samawati iliyokolea. Mwanamke amevalia kofia nyeusi kichwani na ana angalia ndizi kwa ukaribu.

Ni ndizi lenye rangi ya kijani kibichi. Limeharibiwa na wanyama. Nyuma yake kuna ndizi au migomba mengine ya ndizi ambayo yamesimama tisti. Yamefunikwa na karatasi ili kuzuia wanyama hao kuyaharibu zaidi.

Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara. Mbele yao kuna pikipiki, pikipiki iliyo na mitungi ya maziwa. Mwanaume mmoja anamwagiliwa maziwa kwenye mitungi iliyomo kwenye pikipiki, huku mwenzake aliyevalia kofia ya pikipiki akirekodi.

Ni kifaa cha kukamua ng'ombe wa maziwa. Kifaa hiki hutumika mara nyingi katika shamba kubwa kubwa linalotoa zao la maziwa kwa kiwango kubwa. Kando yake kuna mfereji wa kusambaza maziwa la rangi ya kijani kibichi na mengine yakiwa ya rangi ya samawati iliyokolea.

Mkulima amesimama huku akiwa na tabasamu mwingi wa furaha sana. Amevalia nguo ya rangi nyeusi huku nyuma yake kukiwa na chuma rasmi cha kukamulia. Anayachunga maziwa huku akitazamana ana kwa ana na mwenzake huku kando tusikoonyeshwa.

Ni katika shamba wanalofuga ng'ombe .Mkulima ako katika harakati za kukama ngombe wake, ngombe hawa wanakamuliwa na kifaa spesheli lililowekwa mrija la kusanya maziwa kutoka kwa ng'ombe hadi kwa mtungi spesheli.

Mkulima yuko shambani kwake. Kazi yake kuu hapa ni malisho ya ng'ombe wa kisasa. Amevalia kofia lake nyeupe na ng'ombe wake wanaonekana wenye afya zaidi. Ng'ombe hawa ni wa kisasa na ambao wanaonekana wenye afya. Wanakula nyasi kwenye sehemu spesheli .

Ni ndizi ya kupikwa. Zinatolewa maganda ama ngozi ya ke ya rangi ya kijani na nadni yake ni nyeupe. Kando ya ndizi ya rangi ya kijani kuna ndizi ya rangi ya manjano inayoonekana kuwa imeiva. Chini yake kuna kitambara cha rangi nyekundu.

Kuna kundi la mimea, hasa ndizi. Ndizi zenyewe kuna zarangi za kijani kibichi na kuna mengine yanayoonekana kuharibika, yana matawi ya manjano. Labda kutokana na moto ama jua kali. Hapa mazingira ya hayaonekani kuwa yatavunwa tena.

Ni katika shamba la mkulima. Mkulima amesimama huku amevalia shati ya rangi ya samawati na viatu nyeusi. Kuna ng'ombe wake ambao wanaonekana wenye afya, mbele yao kuna maganda ya miwa ambayo yamejikusanya kuwa pipa kubwa.

Mkulima ameshikilia ndizi wake uliotoka shambani, umeiva upande mmoja, ila upande mwingine hujaiva vizuri. Upande ulioiva una rangi ya manjano, huku upande usioiva una rangi ya kijani kibichi, iko tayari kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili wameshikilia kifaa cha kuwekea maziwa. Wanachunga maziwa huku yakiingia katika mashine spesheli. Wanaume hawa wamevalia nguo rasmi ya kazi. Wamevalia koti nyeupe na barakoa ya rangi ya nyeupe. Wamezamia kazi yao kwa umakini.

Ni ndizi kubwa sanaa lililo komaa. Ndizi hili bado liko katika mgomba. Limesimamishwa na kujaribu kuhifadhiwa ili kwa kuni kustahimili mashindo ya upepo. Ndizi hili liko karibu na linataajiwa kukatwa wakati wowote.

Ni shamba la mimea tofauti tofauti. Mazingira haya ni ya kijani kibichi sana. Kuna ndizi, kuna mahindi na hata kuna nyasi ya ng'ombe. Katikati kuna sehemu lililolimwa na hali ya anga linaonekana shwari.

Ni ndizi iliyo iva kwenye mgomba wake. Ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi na bado uko kwenye mgomba. Ndizi hili linaonekana likiwa tayari na limeanza kuiva katika mgomba huu. Kidogo kitaanza kwenda sokoni.

Ng'ombe wawili wamelala chini, mmoja amelala fofofo huku mwingine akibeba kichwa juu, wamelala kwenye sehemu isiyokuwa na nyasi. Wana rangi ya nyeusi na mistari nyeupe.

Ni shamba la ndizi, na ndizi ya kisasa. Ndizi hii imeiva kwenye shamba hili, ni ya rangi ya manjano. Ndizi ya matawi ya rangi ya kijani kibichi yakiwa yamesimama bado shambani, yako karibu kupelekwa sokoni.

Mkulima amesimama shambani mwake, shamba la ndizi. Linaonekana kuwa na ndizi mengi sana. Amevalia kofia yake la zambarau lililokolea na shati lake la rangi ya samawati iliyokolea. Ameushika ndizi ambao unaonekana kuwa umeiva na lina rangi ya kijani.

Ni kundi la ndizi. Nyuma yao kuna miti mirefu pia. Ndizi ya aina hii ni ndizi aina ya kitambo sana . Limemea refu sana, huku yakiwa na matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Ni katika kampuni ya maziwa, wakulima wawili wamesimama karibu na pikipiki zao, kwenye pikipiki, wamefunga mitungi ya kuekea maziwa, mmoja amevalia koti lake la rangi ya manjano, huku mwingine akiwa karibu na lango kuu akimtazama.

Mkulima anakamua maziwa kutumia kifaa ya kisasa. Kifaa hiki hutumika mara mingi katika shamba linalo toa mazao kubwa ya maziwa. Ng'ombe wake wamesimama huku kifaa kikizidi kukamua maziwa. Kifaa hiki kina mrija wa kusambaza maziwa kutoka kwenye ng'ombe hadi kwenye mtungi spesheli.

Wafanyikazi wawili wa nyumbani, mmoja wa kiume na mmoja wa jinsia ya kike. Wa kike ameinama huku wa kiume akiyachunga hayo maji, yakielekea kwenye ndoo ili kuyatofautisha ama kuyatenga na madhara ama uchafu zilizomo.

Mkulima ameketi huku akikamua ng'ombe wake wa maziwa. Ng'ombe mwenyewe anaonekana wa kisasa. Amefungwa miguu na yuko ndani ya zizi. Zizi lenyewe ni safi na mkulima amejipanga kama ameketi chini.

Wake kwa waume wamesimama kando ya jiko la makaa. Juu ya jiko la makaa kuna sufuria kubwa, wanapakuliwa chakula kwenye sinia kubwa, ndani ya sinia kuna sahani ya aina mbili, moja ni ya rangi ya kijani, ingine ikiwa rangi ya samawati.

Ni ng'ombe wa jinsia ya kike ambaye amedhoofika kiafya. Ana vidonda mwili mzima na ana vipande vilivyofurafura. Amefungwa sehemu isiyokuwa na nyasi na amesimama kwa machungu zaidi.

Ni shamba la ndizi , shamba limepaliliwa, liko na ndizi. Ndizi liko katika mistari na yamesimama. Yamepaliliwa yakawa safi, kuna migomba ya ndizi kubwa huku yakiwa na mengine madogo ya rangi ya kijani kibichi.

Ni katika shamba la mimea tofauti tofauti. Hasa kuna ndizi na matunda ya kila aina katika shamba hili. Mimea katika shamba hili lina matawi ya majani ya kibichi sana. Na yanaonekana yenye afya sana na mavuno yatakuwa mengi.

Mkulima amevalia kofia nyeupe, shati lake amelivalia shati ya kiofisi lenye rangi la samawati, anautazama ndizi ambao umefunikwa na karatasi ya rangi ya manjano, karatasi inayoonekana kukinga ndizi kutokana na wadudu kuivamia.

Ni ng'ombe wa kisasa wakiwa malishoni. Ng'ombe hawa watano ambao wana rangi ya nyeupe kwa nyeusi, wanakula kwenye sehemu spesheli iliyojengwa kwenye gurudumu la tingatinga. Wanaonekana kuwa watulivu na wanatazama mwenye kupiga picha.

Ni shamba la ndizi. Ndizi hizi changa. Chini yao kuna mfereji wa maji na mrija unaosambaza maji shambani kote. Yamepaliliwa nzuri na yako kwenye foleni. Ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi na ni changa haijakomaa.

Ni gari lililobeba ndizi kadhaa sehemu juu ya gari hili. Ndizi ya rangi ya kijani kibichi, ndizi hii imewekwa kwenye maganda ya ndizi na yanaelekea sokoni. Gari yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi isiyokolea sana.

Mkulima ameshika ndizi mkononi, ndizi aliyoitoa maganda na kuonekana kuwa imeiva, ingawa ina rangi ya kijani kibichi, ndani imeiva. Mbele yake kuna bakuli la rangi ya samawati isiyokolea sana. Kuna nyingine pia ya rangi nyeupe. Anatabasamu akionyesha.

Mkulima ametoa mahindi yake shambani. Ameyaweka chini. Ameshikilia moja akiiangalia kwa ukaribu. Chini yake ama kando ya mkulima, kuna vijiti viwili vya kumsaidia kutembea kwa maana yeye ni mlemavu. Mahindi ni kama imeharibiwa na ina rangi ya nyeusi.

Ni maziwa yaliyoganda, yamewekwa kwenye bakuli spesheli . Maziwa haya yanaonekana kuchukua siku kadhaa kabla kutumika na yameharibika, ila bado yanaweza kutumika katika shughuli zingine kama ya kunywa na kulia ugali.

Ni sehemu ya sokoni, mkulima ametoa mazao yake shambani, ameyaleta hapa, ndizi hii yenyewe yameiva vizuri na ni ya rangi ya manjano kabisa, mwanamke ameketi nyuma huku akitazama ka karibu, kando yake kuna mtu aliyeshikilia chuma na kuukaza zaidi.

Ni ndizi inayoonekana kuwa imepangwa chini na inakaribia kupelekwa sokoni. Inaonekana kuwa komavu na inaweza kupelekwa sokoni rasmi. Ni mingi na yana rangi ya kijani kibichi.

Sehemu iliyolimwa kwenye shamba. Shamba yenye virutibishi kadhaa kutokana na rangi ya manjano ya mimea iliyomea hapa. Juu kuna mawingu inayoonyeshea ama inayoashiria kuwa hali ya anga ni shwari.

Ndizi kubwa ya aina ya rangi ya kijani kibichi. Ni aina ya kisasa ya ndizi. Ni makubwa mno. Liko ndani ya matawi ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi na mengine yakiwa yamekauka. Yamefunikwa na yako mahali salama.

Ni mandhari ya boma na nyuma ya nyumba kuna ndizi lililo pandwa shambani. Kando ya ndizi kuna mbwa aliyelala chini yake kuna nyasi zilizo katwa na kupangwa vizuri. Kuna ishara kwamba siku iliyo pita kuna upepo mkali ulio kuja na kubeba mabati hayo.

Wanawake wameketi nje karibu na nyumba lao, nyumba lililotengenezwa kwa matope. Wanapakua chakula katika sahani tofauti tofauti. Mmoja kati yao amebeba mtoto nyuma. Mazingira haya yanaonekana kuwa yana mapato ya chini sana.

Wanawake wawili wamesimama mmoja akikata ndizi. Mmoja amevalia shati la rangi ya nyekundu na amebeba mtoto wake mgongoni. Ndizi inaonekana kuwa imepangwa kwenye uwanja na unakaribia kuchukuliwa ili kupelekwa sokoni.

Ni njia mojawapo ya kizamani ya kuweka mahindi au kuhifadhi mbegu ya mahindi kutokana na wadudu. Mahindi yalikuwa yanawekwa kwenye kamba na yanawekwa juu ya moto au juu ya moshi, ili kuzuia wadudu hao kutoingia kwenye mahindi na kuharibu.

Ni ng'ombe anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Ng'ombe huyu amefungwa kwa kichwa na yupo ndani ya zizi lenye uzio wa chuma na ukuta wa seruji. Mashine hiyo ya kukamua imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe kwa kutumia mrija wa plastiki.

Ni mkulima anayekamua ng'ombe wake. Anakamua maziwa yakienda kwa ndoo. Amevalia long'i nyeusi. Ng'ombe wake amesimama tisti na kuonekana akitia makini zaidi kwa mfanyikazi ama mwenyewe.

Hii ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi yana matawi ya kijani kibichi umesimama kwa mgomba na ni tayari inaweza kutumika. Mara mingi hutumika katika mapishi wala sio kuivisha kama mengine.